Kuna watu wanne, watatu wakiwa wadogo wa shule na mmoja akiwa ni mama mkubwa, amewaangalia na watoto hawa wanakunywa maji kutoka kwenye tanki ambalo ni la rangi ya samawati.

Hiki ni chumba cha hospitali ambapo kuna watu ambao wamevaa nguo za samawati na vichwani mwao wamevaa karatasi zinazozuia maji na mbele wameweza kuvaa barakoa na chini ni mgonjwa ambaye ameweza kulala.

Kuna watu ambao wamesimama huku wakilitazama lori ambalo linaonekana kuwa limeanguka likiinua miguu juu na chini kuna maji machafu ambayo yanaoonekana kutembea, mbele kabisa kuna miti ambayo imepandwa.

Kuna chupa moja ambaypo ni ya glesi na imeandikwa maneno yafuatayo, MMR vaccine. measles, mumps rubella 20ml arex only na kando yake kuna vitambaa vinavyoonekana kuwekwa juu ya meza.

Kuna watu ambao miongoni mwao ni mwanaume mmoja ambaye ameshikilia simu, na wanawake watatu ambao wameweza kuvaa nguo za kijani kimbichi ambao wanaonyeshana simu kwa upande wa mbele.

Kuna mwanaume mmoja ambaye anamtazama kwa macho mwanamke mmoja na ameweza kuinua mguu wake juu, kana kwamba anamfanyisha mazoezi, mwanamke huyu ameweza kuvaa leso ambayo ni ya kimaasai.

Kuna mtu ambaye anaonekana kuwa ni daktari na amevaa nguo ambayo ni ya rangi ya mawingu na mikononi mwake amevaa glavsi na ameweza kushikilia Meno kwa chuma fulani na huku chini kuna mtu ambaye amelala kwa mgongo.

Kuna watu ambao mmoja amevaa glavu mkononi, mwingine ni mgonjwa na aliyevaa glavu amemmulika mgonjwa huyo meno yake kwa kutumia mwangaza ambao ni wa smawati, daktari huyo ameweza kuvaa nguo ambazo ni za samawati.

Kuna mkono ambao umevaa glavu za hospitalini ambazo ni za rangi ya samawati na imeshikilia chupa moja ya glasi ambayo imeandikwa MMR Vaccine na kidole kingine kimeeza kushikilia sindano.

Kuna mzee mmoja ambaye ana koti la samawati na shati nyeupe na barakoa ambayo pia ni nyeupe. Na mama mmoja aliyevaa nguo nyekundu huku ameshikilia mtoto huku akidungwa sindano. Na mama ambaye amevaa rinda ambalo ni la samawati.

Kuna mama mmoja ambaye ameshikilia blanketi na neti za kufukuza mbu. Na mama mwingine ambaye ameshikilia mtoto huku amesuka nywele na nguo aliyovaa ni nyeupe huku mama huyu mwingine anayeshika blanketi amevaa nguo ambayo ni nyeusi.

Kuna mto ambao una maji chafu sana, na unaonekana kwamba kuna mti mkubwa ambao umeweza kuwaangukia, na kisha kuna watu huko juu wengi sana ambao wanatazama tukio.

Kuna watu wawili ambao mmoja wao ni mwanaume na mwingine ni mwanamke ambaye anamdunga sindano katika bega lake, na mwanaume huyu ameweza kuvaa shanga nyingi na pia shuka ya kimasai huku amevaa barakoa mdomoni.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa nguo nyeupe na anaonekana kutabasamu na nyuma yake kuna karatasi imeandikwa ukutani ambayo ni nyeupe na mikono yake imeshikilia boksi nyingi ambazo zimepangwa.

Kuna chupa nne ambazo zimeweza kuandikwa maandishi yafuatayo. Ya Kwanza ni " Nocdic naturals", ya pili ni "Vitamin D", ya nne ni "Vitamin D3 potency plus" , ya nne ni " Vitamin D3 ".

Kuna mama mmoja ambayo ni nyeupe. Huku mama huyu amesuka nywele kwa rangi ambayo tunaita maroon kwa jina la kizungu.

Kuna watu ambao wanaonekana kuwa ni madaktari na wana vifaa ambavyo wamevaa kichwani. Wanaonekana kuwa wapo kwenye chumba kinachoitwa theatre kwa lugha ya kimombo. Na mbele Yao kuna skrini moja ambayo ni ya tarakilishi.

Maji yameweza kuingia katika boma na kuna watu wawili mmoja aliye vaa nguo ya samawati na jeans mwingine amevaa nguo ambazo ni nyeusi na wote wawili wanatoa maji hayo nje wakiyarusha.

Kuna wanaume wawili ambao wameweza kuvalia shuka na Wana vifaa vingine vichwani ambapo wanaonekana kutembea jangwani na nyuma yao kuna mnyama ambaye amefariki. Mbele yao kabisa kuna mti mona ambao unakauka.

Kuna watu wawili ambao wameshikilia mitungi mbele ya jengo ambalo limeandikwa BOYA WATER PROJECT . Rangi ambayo imendika jengo hili ni rangi ya samawati na rangi nyeupe. Juu yake kuna tanki la maji.

Mkulima ananyunyuzia mimea dawa, huku akiwa amevaa overlon nyeusi, na mikononi mwake, ameweza kufunga gloves ambazo ni za rangi ya nyekundu. Kifaa kinachotumika kunyunyuzia maji ,ni cha rangi ya manjano.

Kuna boksi tatu za dawa ambazo zipo mahali ambapo ni peupe na zina maandishi yafuatayo, measles mumps and rubella vaccine life ip freezed dry zivac mmr na rangi ambayo ipo kwenye boksi hizo ni rangi ya kijani.

Kuna wamama wawili mmoja ambaye ameweza kuvaa tishati ya rangi ya samawati na rinda ambalo ni nyeusi. Huku mwingine ameweza kushikilia mtungi wa rangi ambayo ni manjano.

Kuna watu wanaonekana kuwa wamesimama na mbele kuna kibandiko ambacho kimeandikwa; kenya HIV and AIDS cancel we take protection kisha chini yake kuna alama inayoonyesha ukimwi.

Kuna mama mmoja na mwanaume ambao wanaonekana kumshikilia mtoto, mama ameshika mtoto mkono mwanaume ameshikilia mtoto mguu huku kuna mpira wa raga ambao uko chini kwenye sakafu ya rangi ya samawati.

Kuna watu wawili ambao wamevaa mavazi ya manjano na meski za glasi na mmoja ameshikilia mtungi wa samawati huku mwingine ameshikilia kifuniko na anaonyeshana kuwa anamwaga liquid fulani kwenye tanki hilo nyeusi.

Kuna mkono ambao umevaa glovu za rangi ya kijani na katikati ya vidole viwili kuna chupa ambayo ni ya glasi na imeandikwa, yellow fever vaccine stabiliser vidole vingine viwili vimeweza kushikilia sindano.

Kuna watu wanne ambao watatu ni wanawake na mmoja ni mwanaume anayeonekana kuosha mikono yake huku amevaa barakoa na mahali wanapooshea mikono ni mahali palipo na rangi ya samawati.

Kuna watu ambao wanaoga mikono kwenye sehemu ya kuogea mikono. Na kuna huyu mwanaume aliye karibu na kamera ambaye amebeba mfuko mgongoni na nguo aliyovaa juu ni nguo ya manjano na chini ameweza kuvaa mfuto ambao ni nyeusi.

Kuna mwanaume mmoja aliye na mwili kubwa ambaye anawaongelesha watoto, na nguo ambazo ameweza kuvaa ni nyeupe na nyeusi, watoto hawa wameweza kushikilia vijitabu ambavyo vinaonekana kuwa na mchoro.

Kuna watu wengi ambao wanashuhudia moto unaochomeka na ulio na moshi mkubwa ambao ni wa rangi nyeusi. Karibu na kamera kuna pikipiki iliyoengeshwa na nyuma ya pikipiki hiyo kuna kikingi cha stima.

Kuna mkebe wa vaccine ya MMR inayozuia measles mumps na rubela mkebe huu ni wa mililita ishirini na kuna rangi yenye samawati na kuna rangi nyingine ya machungwa.

Kuna watu wawili ambao wamevaa glavu na wameshikilia mitungi ambayo inaonekana kuwa na vitu ambavyo ni hatari sana wanaume hawa wameweza kuvaa ovaroli ambazo ni za rangi ya machungwa.

Kuna duka ambalo linaonyeshana kuuza viungo mbali mbali ambavyo vinatumika katika upishi, chini kuna picha ya mama mmoja ambaye amebeba mtoto na kando kuna meza ambayo inaonekana kuekelewa vitu.

Kuna wanaume wawili ambao mmoja wao ameweza kulazwa kwa mgongo huku mwingine anaonekana kuwa ni daktari ambaye amevaa meski na glavsi ambayo ameshika mdomo wa mtu huyo mwingine kana kwamba anamng'oa meno.

Kuna mkulima mmoja ambaye ananyunyizia mimea yake kutumia kinyunyizia ambacho ni cha rangi machungwa. Yeye mwenyewe ameweza kuvaa nguo ambazo ni nyeupe, na chini yake ameweza kuvaa vifaa tunavyoita gumboots kwa lugha ya kimombo.

Kuna chupa nyingi ambazo zimeweza kusimamishwa kando ya baiskeli na pia mbele ya ubao ambao umeandikwa Dr. Mduba, tiba ya magonjwa, nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, kaswende sugu.

Haya ni mafuriko makubwa sana ambayo yameweza kutokea na barabara moja ambayo imepitia katika mafuriko hayo inaonekana kuwa imeweza kufunikwa na mafuriko hayo na kando yake kuna vitu ambavyo tunaita bushes kwa kizungu.

Kuna dada mmoja aliyeguza mashine moja inayoitwa incubator , ambayo imeweza kulaza mtoto na kuna incubator pia ingine nyuma yake ambayo imeweza kulaza mtoto mwingine.

Kuna watu wawili ambao wameweza kusimama mbele ya vioo na kando ya vioo hivyo kuna mahali pa kuoshea mkono ambapo kumeandikwa na majina nyekundu yanayosema wash your hands here .

Kuna chupa ambayo ina kifuniko cheupe, na kuna maandishi ambayo yameweza kuandikwa mbele yake ambayo yanasema, Mwarubaini Herbal Drink, kisha kwa mabano kuna majina yanayosema, Neem ama mkilifi.

Kuna watu watano ambao wawili wameweza kuvaa nguo nyeupe , mwingine andungwa sindano na mmoja aliyevaa nguo nyeupe uko nyuma yao kuna yule ambaye amevaa maski na amevaa nguo za samawati.

Kuna mwanaume mmoja ambaye ameshikilia panga na ni kama anakata dawa Fulani, na anaonekana kuwa mganga. Nyuma yake Kuna karatasi ambayo inaonyeshana kuwa ni kalenda na nyuma pia Kuna mlango.

Kuna dawa ambazo ni za rangi nyekundu ambazo zimeandikwa supramax tablets na dawa zingine ambazo zimeweza kulazwa chini za rangi ya samawati ambazo zimeandikwa alphamox na ingine benmox

Kuna chupa iliyo na kifuniko cha rangi ya nyekundu na chupa yenyewe ni ya rangi nyeupe. Kuna maandishi ambayo yamendikwa hapo ambayo ni Wellvita. Chini yake kuna IRON CHELATE . Kisha hapo chini kuna 'Fe' inayomaanisha ni iron .

Kuna watu wawili mmoja ni mwanaume mwingine ni msichana, mwanaume huyu ameweza kulala kwa mgongo, ameweza kuvaa miwani ambayo ni ya rangi ya machungwa, katika shingo lake ameweza kuwekwa kitambaa.

Hii ni ngamia ambayo imeweza kuanguka na imeanguka ikiwa na mizigo. Inaonyeshana ya kwamba labda imekufa kwa ajili ya njaa kwa maana mahali ambapo imelala ni mahali pana ukame kuashiria ya kwamba mvua haijakua ikinyesha kwa muda mrefu.

Hapa tunaeza kuwa na posta ambayo iko kwenye kikingi cha stima na imeanza kuandikwa Dr. Okwongo, inasema kuwa anatibu mapenzi na inasema kuwa pia anaezapatiana nyota ya biashara na nambari yake ya simu sufuri saba, moja tatu, four nineteen, five thirty four

Kuna madaktari wawili ambao wameweza kuvaa nguo tunazoita labcoat kwa lugha ya kimombo na wamevaa pia maski na mmoja amesuka nywele na mwingine hajasuka. Wanamhudumia mgonjwa.

Kuna mwanamme mmoja ambaye amevaa nguo inayofahamika kama lab coat kwa jina la kizungu na amevaa mask pia na pia gloves mkononi na amemmulika mama mmoja meno ambapo ni kama anamngoa.

Kuna mtoto mmoja aliyevaa nguo nyekundu, na mbele yake kuna mama mmoja, anayeonekana kuwa amevaa nguo ambayo kwa kizungu tunaita, lab court , na mbele yao kuna ndoo moja, ambayo ni ya rangi ya manjano.

Kuna boksi moja ya madawa ambayo ni ya kinga. Kuna majina ambayo yameweza kuandikwa hapo juu yanayosema Colour code for Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccine viral-MMR .

Kuna mwanamme mmoja na mwanamke, ambaye mwanamme anadungwa sindano. Katika mkono wake na mkono huo umeweza kuvalia saa. Mbele kuna maji ambayo yana chupa na wote wawili, wameweza kuvaa barakoa.

Kuna watu ambao wameweza kuvaa nguo ambazo kwa kizungu tunaita lab coats ambao wanaongeleshwa na mtu mmoja pia aliyevaa nguo hizo na wameweza kuvaa viatu ambavyo tunaita gumboots kwa kizungu ambazo ni nyeusi na zingine ni nyeupe.

Hizi ni boksi za madawa ambazo zinaonekana ni nne na zimewezwa kuwekwa juu ya meza na kuna zile ambazo zina rangi ya manjano imechanganyikana na samawati na nyeupe na pia maandishi kwenye upande.

Kuna watu watatu ambao mmoja ni daktari aliyevaa miwani. Mwingine ni mama na ameweza kuvaa kofia ambayo ni ya rangi nyekundu na ameweza kushikilia mtoto huyu ambaye anapewa chanjo na daktari yule.

Kuna mlinda lango ambaye amevaa nguo nyeusi na viatu ambavyo pia ni vyeusi na anaonekana kuoga mikono kutumia tanki lililo na maji ambalo lina rangi ya samawati. Mbele yake kuna lango ambalo ni la rangi ya kijani kibichi.

Kuna mama ambaye ameweza kushikilia mtoto na nguo ambazo amevaa, ni nguo ambazo zinavaliwa na madaktari na shingoni mwake, ameweza kuvaa kifaa, ambacho kinatumika kupima mapigo ya moyo.

Kuna vifaa ambayo vinatumiwa na waganga ambavyo vinafanana na calabash kwa jina la kimombo na vinaonyesha kuwa kuna shanga mingi ambazo zimeweza kuwafungia. Kisha kuna karai ambayo ni ya rangi nyekundi pia iliyo na vitu.

Kuna tembe ambazo zipo chini na nyuma yake kuna boxi ya dawa ambayo imeandikwa kwa maneno ya samawati inasema Azomax five hundred azithromycin six film coated tablets .

kuna chupa ambayo ni ya rangi nyeusi, na kisha kuna maandishi ambayo yameandikwa kwenye karatasi iliyopamba ya chupa hiyo yanayosema bali jaam . Kuna mengine yaliyo chini yaliyoandikwa nyekundu yasiyoonekana vyema.

Kuna mwanamume mmoja ambaye anaonekana kuwa amevaa nguo ambaye kwa kimombo inafahamika kama lab coat na kichwani mwake ameweza kuvaa kifaa cha kumulika na ameweza kutabasamu kana kwamba anaongea. Nyuma yake kuna watu wengine.

Kuna mkono ambao umeshikilia sindano na mwingine umeshikilia pamba na huo wa kwanza unadunga mtu sindano na mbele ya mtuhuyu kuna wengine ambao wamepanga foleni mama mmoja akiwa na shuka la wamasai .

Kuna watu wawili ambao ni wanawake na wapo ndani ya hema na mmoja ameweza kukaa chini huku alifungwa sindano na mwingine anayedungana sindano amevalia barakoa na ameweza kusuka nywele .

Kuna wamama wawili ambao wameweza kuvaa nguo tunazoita lab coat kwa lugha ya kizungu na mama mmoja aliye karibu na kamera kabisa, anaonekana akitumia mashine ambayo ni ya rangi nyeupe.

Kuna watu wawili ambao mmoja ni mwanamme na mwingine ni mwanamke, mwanamme huyu anaonekana kumdunga sindano mwanamke huyu aliyekaa kwenye kiti ambacho ni cha mbao. Nyuma ya mwanamme huyu, kuna kifaa ambacho ni cha rangi ya samawati.

Kuna chupa moja ya plastiki, ambayo imeweza kusimamishwa, na ina kifuniko ambacho ni cha rangi nyeupe, na kuna maneno ambayo yameweza kuandikwa kwa rangi nyeusi yanayosema Ibobrufen.

Kuna wanaume na wanawake ambao wanashuhudia mitungi ambazo zinawekwa maji na mitungi hiyo ni ya rangi ya manjano huku mbele yao kuna dirisha ambalo limeweza kufunguliwa.

Kuna chupa moja ya glasi ambayo ina kifuniko jeupe na katika mwili wa chupa hii kuna karatasi ambayo imeandikwa, Sol-D vitamin D3 cholecalifural 10000Au

Kuna watu wawili ambao wamesimama, mmoja anaonekana kuwa mwanaume ambaye ni mzungu huku mwingine ni mwanamke ambayo ni mwafrika. Nyuma yao kuna gari ambalo ni la rangi nyeupe na kando kuna vikingi vya stima vinavyopitisha nyaya za umeme.

Kuna watu wengi ambao wameweza kupanga foleni kubwa sana ambayo inakaa duara na mtu ambaye anafanyiwa udungaji wa sindano amekaa chini kwenye kiti na ameweza kuvaa nguo nyeupe.

Kuna mama mmoja ambaye hajasuka nywele, na ni mweusi na anaonekana kuvaa nguo ambayo ni nyeusi, na ina maneno yafuatayo, Tabitha. Ameanza kushikilia mtoto ambaye amemfunga na leso, na nyuma yake kuna kiti kilichofungwa na kitambaa.

Kuna msichana mmoja anayeonekana kuponesha moto kutumia vipoeshaji vilivyo na carbon na mbele yake kuna nyasi ambayo imepandwa, na mbali kabisa miti inaonekana kupandwa. Vizimishi moto hivi ni vya rangi nyekundu.

Kuna kiji chupa cha dawa ambacho kimeandikwa maneno yafuatayo Azithromycin for oral suspension USP 200 mg per 500 ml 600 mg cheri flavor .

Hiki ni chumba cha wagonjwa ambacho kinaonekana kuwa na watu wawili, mmoja ameweza kukaa chini na huku mwingine amelala na kuna mlango ambao umeweza kufungwa na pia kuna sehemu ambayo ina mashine ya kuweka madawa.

Kuna chupa moja ambayo ni ya glasi na imeweza kuwa na kifuniko ambacho ni cha rangi ya samawati ikichanganyikana na rangi ambayo ni ya kijani kibichi na ina maneno yafuatayo MMR Vax Pro na IM or SC use.

Kuna mikono miwili ambayo imeanza kushikilia kichwa cha mwanadada mmoja na mkono huo ambao umeshikilia chuma fulani ndio huo ulio na saa na mbele kabisa kuna mama aliyevaa shati ambalo limeandikwa " The Future ".

Kuna mkono ambao umevaa Saa na mkono mwingine umeweza kushikiliwa huku umeweza kufungwa vifaa fulani vinavyotumika hospitalini katika upimaji, huku chini kuna kitambaa jeupe ambacho kipo juu ya meza.

Kuna watu wengi ambao wanaonekana kuwa katika harakati ya kutazama tukio fulani na chini kuna wale ambao wamekaa chini ambao ni watoto na watu wazima, nyumba zinaonekana kuwa mbovu kabisa.

Kuna mwanaume ambaye ni mweusi amevaa suruali ambayo ni ya udhurungi .Shati lake lina mchanganyiko wa rangi nyeusi na nyeupe na anaonekana akishika waya za mashine.

Kuna mama mmoja ambaye amevaa barakoa mdomoni mwake na juu kichwani ameweza kuvaa karatasi ambayo ni ya rangi ya samawati. Anamtazama mwanaume ambaye amevaa miwani huku akiwa amelala kwa mgongo.

Kuna nyumba moja inayoonekana kuwa in mbao na kuna vitu ambavyo vimeweza kukuwa hapo kama chumba, kuna vitu vya aina mbalimbali kama shanga na pia karatasi za kubebea vitu na juu limeweza kuwekwa mabati.

Kuna wanaume wawili mmoja ambaye amevaa nguo tunayoita kwa kilugha ya kizungu lab coat na huyu mwanaume ameweza kuvaa mask mwingine ameweza kuvaa kofia na ana shati ambayo ina stripes .

Kuna wanaume wawili ambao mmoja wao amevaa nguo ambayo inafahamika kama labcoat kwenye jina ya kimombo na kando yake ni huyu aliyevaa barakoa nyeupe ambaye ameweza kuvaa suti, na nyuma kuna maboksi ambazo zimeweza kupangwa.

Posta hii ni ya dokta Galazinga iliyo na rangi ya kijani na kuna picha ambayo inayoonyesha kadi kadi za kuchezea hapo kisha maandishi yaliyo kwenye posta hii ni powerful witch doctor love spells that work love charms and potions attraction charms sufuri saba arubaini na tano mia nne sufuri na nne mia tano na nne.

Kuna mtu mmoja ambaye amevaa kofia ya rangi tunayo it's maroon kwa lugha ya kimombo, huku anasoma karatasi iliyo andikwa Doctor Mantori na inasema ya kwamba dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi.

Kuna vifaa ambavyo moja ni chupa iliyo na kifuniko cha rangi nyeupe na kando yake kuna kile ambacho kinafanana na sindano na kunalikuidi hapo ndani ambayo itatumika kudungia mgonjwa.

Picha inaonyesha watu watano ambao kila mmoja ameshikilia miti na wanasukuma taka taka mahali ambapo inaweza kuchomelewa, aliye karibu na kamera kabisa amevaa nguo nyeusi na pia amevaa mask .

Hapa ni mahali palipofunikwa na hema nyeupe na ndani kuna vitanda vya hospitali vinavyo fahamika kama machela ambavyo vinahifadhi zile zinazoitwa pillow case za rangi nyeusi.

Kuna vijichupa viwili na vi- na ambavyo ni vya rangi nyeupe vimeweza kushikiliwa na mama mzee. Kijichupa kimoja kina barcode ambayo inaweza kuonekana. Mama huyo ameweza kuvaa jaketi ya black .

Kuna tembe ambazo ni za rangi ya manjano na nyuma kuna boksi ya tembe hizo ambayo inasema azetromazin tablets 500 mg chini kinasema asbel 500.

Kuna watu ambao wamekaa chini kwenye viti na mbele ya mtu aliyekabisa mbele ya kamera, yuko na wanawake wawili ambao wamesimama huku Wamevalia meski . Nyuma kuna kiti cha plastiki na nyuma kabisa kuna ukuta.

Kuna mama mmoja ambaye amevaa nguo za rangi ya samawati, ameweza kushika mtoto ambaye yuko kwenye mashine, ambayo inaitwa kwa kizungu, Incubator Na kando yake kuna mashine zingine kama hizo.

Kuna dawa mbili zilizoshikiliwa na mkono na kuna pia karatasi iliyo ndani yake kuna tembe, kuna tembe mbili za rangi ya pink kwa Kizungu halafu imeandikwa Emmanuel clinic.

Kuna watu sita ambao, watano wameangalia upande mmoja, huku mwingine ameangalia upande ambao sio, ule ambao wale wengine wameangalia. Wananyunyizia mimea dawa, huku wakiwa wamebeba mitungi migongoni.

Kuna mtu mmoja ambaye ameweza kujifunika kabisa usoni na amevaa ovaroli ambayo ni inakaribia rangi ya samawati huku ameshikilia mitungi miwili, moja rangi ya manjano, mwingine ni wa rangi ya samawati.

Kuna watu wawili ambao mmoja wao ni msichana ambaye ameweza kuvaa nguo tunayoita labcoat kwa lugha ya kimombo, na huku anatazama kutumia kifaa ambacho hutumika kuangalia vitu ambavyo ni vidogo visivyoonekana kwa macho.

Kuna mwanaume ambaye amevaa kofia na chini ovaroli ya kijani kibichi yupo mahali ambapo panatumika kuoshea mikono na anaonekana kujitilia sabuni kutumia mashini inayoweka sabuni.

Kuna wanaume wawili ambao wanaonekana kuwa wamevamiwa na nzige. Moja amevaa nguo ya rangi ya mawingu na suruali ambayo ni nyeusi huku mwengine akiwa amevaa fulana ambayo ni nyeupe. Nyuma yao kuna miti.

Kuna wamama wawili ambao wamekaa kwenye viti na mama mmoja anaonekana kuwa na shanga nyingi sana shingoni mwake kuonyesha ya kuwa ni wa kabila la lugha kama ya kimasai, na huku huyo mwingine amevaa nguo ambayo kwa kimombo inafahamika kama labcoat .

Kuna mama mzee ambaye ameketi na mama mwingine ambaye ameweza kuvaa nguo ambayo ni ya rangi ya manjano na nyuma yao kuna ukuta ambao ni wa rangi ya samwati. Mama huyo mzee anaonekana kuwa amejishika kwa huzuni.

Kuna aina nne za dawa ya kwanza inaitwa Rifampin capsules usp ya pili inaitwa Ethambutol hydrochrolide usp ya nne inaitwa pyrazinamide tablets usp na ya tano inaitwa Isoniazid tablets usp.

Kuna gari ambalo linatembelea kwenye maji kuonyesha ya kwamba kumekuwa na mvua kubwa wa gharika na kando kuna miti ambayo imeweza kupandwa na mbali kuna lori kubwa sana ambalo pia linatembelea kwenye maji hayo.

Kuna mikono minne miwili ni ile imeathirika na ugonjwa wa upele miwili mingine ni ile ambayo umevaa glavu na inashughulikia ile ambayo imeathirika.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa miwani, maski na kifaa kingine kwa shingo ambacho kinatumiwa kupima mdundo wa roho, na kando yake kuna mama mmoja aliyevaa nguo nyeusi, na mwanaume huyu anadunga mtoto sindano.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa koti, ambalo linataka kufanana na rangi ya manjano, huku mama mmoja ameweza kumshika masikio, huku amevaa glovu za rangi nyeupe. Mwanaume mwingine amevaa shati ambalo lina rangi nyeupe.

Hii ni dawa ya kinga ambayo ipo kwenye chupa ya rangi ya gesi, ya rangi ya samawati. Na dawa hiyo ya kinga ni ya magonjwa kama vile, measles, rubella virus pia.

Kuna chupa moja ya plastiki ambayo imeandikwa Feosol Ferrous Sulfate Iron kwa majina ya kizungu na nyuma yake kuna boksi yenye maneno hayo hayo na pia imeandikwa high potency iron .

Kuna chupa ambayo iliyo na likwidi ambayo ni ya rangi ya udhurungi kisha kuna karai ambayo ni ya rangi nyekundu na kisha kando yake kuna vifaa vingine vinavyo itwa kalabashi kwa kizungu.

Kuna watu sita ambao wameweza kusimama katika jengo hili na kuna mlango amabo juu umeandikwa Accident and Emergency kwa majina meupe yaliyo katika ubao ambao ni mwekundu.

Kuna mtu mmoja ambaye amevaa meski na nyuma yake kuna mlango ambao una vioo na kisha ameahikilia sindano huku akitoa dawa kutoka kwenye chupa ya glesi.

Kuna mkebe mmoja ambao ni wa rangi nyeupe na umeweza kuwekwa karatasi ambao ni ya rangi ya kijani ambayo ina maneno yafuatayo, prucan capsule. Na chini kabisa kuna tembe ambazo ni za rangi ya nyekundu.

Kuna mwanaume mmoja ambaye ameweza kuvaa maski na pia ameweza kuvaa nguo ambazo ni za rangi ya samawati huku amemshika msichana mmoja ambaye anamdunga sindano huku akiwa ameoandisha mkono wa shati.

Kuna chupa sita za plastiki ambazo zinafanana na maandishi ambayo yapo kwenye chupa hizo ni Zephania Herbal Life Clinic. Vifuniko ambavyo vipo kwenye chupa hizo zimeweza kufungwa na karatasi ya nailoni.

Picha hii inaonyesha gharika ya maji chafu iliyovamia watu wanaoishi nyumba za mabati. Tunaweza kuona watu wawili wanaotembea ndani ya maji na kuna nguo zilizoanikwa kwa hizo mbao zenye ziko katika hizo manyumba.

Kuna mkulima mmoja ambaye ananyunyizia mimea yake dawa, na ameweza kuvalia ovaroli ambayo inakaribia kufanana na rangi ya grey kwa kimombo, na nyuma amebeba mtungi ambao una dawa hiyo.

Kuna mama mmoja ambaye amevaa kofia ya rangi ya manjano na kuna mwanaume mwingine ambaye anaonekana kumpa mtoto dawa ambayo inaonekana kuwa ni chanjo ya polio .

Kuna mwanaume mmoja ambaye ameshikilia kijiti na anaonekana kupiga mmea ambao una nzige wengi ambapo nzige wameanza kutoroka na huko kando kuna mimea mengine na juu kabisa kuna mawingu ambayo ni ya rangi ya samawati.

Kuna mama mmoja wa hospitalini, ambaye ameweza kushikilia mtoto na shuka ambalo ni nyeupe na kiti ambacho, ameweza kukalia ni kiti cha rangi Inayofanana na kijani na hospitali hii, kunaonekana kuwa na mashine ambazo ziko mbele ya mama huyo.

Kuna gharika lililotokea na kuna baadhi ya magari ambayo yameweza kuzuiliwa na gharika hili. Gari la kwanza ni la rangi ya kijani, gari la pili ni la rangi ya hudhurungi, kuna gari nyeupe, nyeusi na kuna pia basi.

Kuna wamama wanne ambao wameweza kuweka mitungi kwenye vichwa vyao. Na wamama wawili wameweza kuvaa leso za samawati. Mama mmoja ameweza kuvaa leso ambayo ina madoadoa ya rangi ya kijani na nyekundu. Mwingine ameweza kuvaa iliyo na bendera ya Kenya.

Kuna watu ambao wameweza kupanga foleni na mtu mmoja ameweza kuvaa shuka la kimasaai huku mbele yake kabisa kuna gari lenye rangi ya nyeupe na mitungi ambayo ni ya rangi ya manjano.